Miche ya michiche imepandwa kwa pipu nyeupe za PVC. Mwanaume aliyevalia suruali nyeusi na viatu vyeusi, yuaonekana amesimama upande wa mbele mahali michiche ambayo imepandwa.

Mimea ya kijani kibichi ambayo iliyo na matunda ya rangi ya nyekundu yanafanyiwa hapa kwenye kilimo cha chafu pia kuna nyasi ambaye iko kati kati ya mitaro na pia maua yanaonekana ya rangi nyeupe.

Miche ya nyanya imepandwa kwa udongo mwekundu. Paipu zimepitia katikati kwa usambazaji wa maji. Nyuzi pia zinatumika ili kulainisha miche hizo. Kuna miti pia iliyowekwa kwenye shamba hili.